Hili ni noti la shilingi elfu moja la kenya iwapo naona hayati mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa prezo wa kwanza ama pia rias wa kwanza katika hii nchi iwapo naona nduvu na pia nyuma yake nyati.

Pia naona pia wenye wanachukuanga picha wanakuja nimeenda kujivinjari, kama unataka kunywa soda, yani mahali ya kuji rifreshi, mind yako ukikuja, ni pia, kuna watu wanachukuanga pesa.

Gurudumu huu naona pia zimeletwa mahali zimekusanywa, ni kama wanaoshwa pia mbele yake ni kama inaeza kuwa wamemsaidia ama nikama imeharibika mahali uharibifu na pia ameziosha.

Naona pia hapa mama mboga, soko la mama mboga ambayo naona pia pilipili hoho, pilipili ya kawaida ,kitunguu, nyanya, na pia naona watu wengine wananunua na wanauza ,pia wauzaji na wanunuzi wote wanazima pamoja, naona biashara ni kama inaendelea vyema.